Haya ni maporomoko ya ardhi, yaliyosababishwa na mafuriko, yaliyotokea baada ya mvua kubwa iliyonyesha kwa siku kumi na tano mfululizo, huku wanakijiji wakijitokeza kwa wingi kujionea.

Haya ni mazingira ya hospitalini. Kuna watu watatu, wawili ni wahudumu wa afya. Mmoja amevaa miwani, barakoa, koti jeupe, glovu akishikilia kifaa cha kukagua meno.

Jumba hili lililokuwa na ghorofa mingi sana limebomoka baada ya kujengwa vibaya bila kufuatilia masharti yanayopaswa kuwa wakati wa ujenzi. Hivyo watu wengi wamefika eneo lile kujionea mambo yaliyotukia.

Mama aliyevalia nguo ya samawati, amekalia kitanda cha hospitali, na amemshikilia mtoto aliyejifungua. Anamuangalia kwa furaha tele, huku akitabasamu kwa kumpata.

Mtu huyu aliyevaa mavazi ya kujikinga na glavu, amebeba mitungi miwili, mmoja wa samawati na mwingine wa rangi ya manjano. Anaonekana kuwa ndani ya chumba cha kufanyia utafiti.

Mzee ameketi kwa utulivu huku akihudumiwa na daktari aliyevaa sare ya samawati, anayeshikilia kifaa cha kupima shinikizo la damu. Mtu mwingine amesimama karibu akifuatilia kwa makini hatua hiyo ya uchunguzi.

Mwanamke aliye keti anapewa chanjo na mhudumu wa afya aliye simama akavaa barakoa na koti jeupe. Kando kuna chombo cha samawati kinacho hifadhi vifaa vya matibabu.

Mahali hapa penye nyasi nyingi, panapoonekana kama msituni, kumewaka moto mkubwa. Na watu wawili, wenye mavazi ya kujikinga, wanang'ang'ana juu chini ili kuweza kuuzima na kurejesha hali nzuri.

Haya ni mazingira ya hospitali katika chumba cha daktari wa macho na anamshughulikia mgonjwa kwa kutumia kifaa cha afya ndio aweze kurekebisha mahali ambapo kuna shida.

Haya ni mazingira ya hospitali. Kuna wagonjwa wawili, mmoja amekalia kiti na kujishika kichwa kuonyeshana ana msongo wa mawazo mengi na mbele yake kuna karai ya rangi ya samawati.

Kwenye meza nyeupe kuna kifurushi cha dawa za virutubisho kutoka kampuni ya Ply 3 ,kando glesi la maji na vidonge vya rangi tofauti vikiwemo nyekundu, manjano ,nyeusi vimepangwa pembeni.

Haya ni mazingira ya hospitali. Mama aliyeketi kwa utulivu mwingi amemshikilia mtoto mchanga ili apewe chanjo na daktari aliyevaa koti jeupe anayemhudumia kwa umakini sana.

Kuna watu wawili waliovaa mavazi ya kujikinga. Mmoja ananyunyuzia meza, mwingine anapanguza mahali hapa kuua vijidudu ili pawe salama kwa maisha ya binadamu na afya yake.

Haya, ni makazi ya watu. Yameathiriwa na mafuriko. Yaliyo sababishwa na mvua kubwa iliyonyesha kwa siku nyingi bila kuacha. Wanyama pamoja na binadamu wanaonekana kutembelea kwenye maji mengi sana.

Haya ni mazingira ya hospitali katikachumba cha daktari wa meno. Amevalia miwani, barakoa, koti jeupe na glovu akichunguza meno ya mgonjwa aliyekalia kiti.

Haya ni mazingira ya hospitali, mtoto mdogo anapokea chanjo kutoka kwa muuguzi katika kituo cha afya, mzazi amevaa barakoa ya kuzuia maambukizi wakati matibabu yanaendelea.

Kuna watu watatu. Wawili ni wahudumu wa afya, mmoja amevaa miwani, barakoa, mavazi ya samawati na glovu akishughulikia meno ya mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda cha hospitali.

Hapa ni ndani ya hema ya matibabu, mwanamke aliyevalia miwani, barakoa na nguo ya samawati, anadungwa sindano na mhudumu wa afya aliyesimama, ili kufanya kazi yake kwa makini.

Mama aliyeshuka na akakalia kiti ndani ya hospitali, amemshikilia mtoto mchanga ili aweze kudungwa sindano ya dawa na mhudumu wa afya ambaye amevaa koti jeupe akipeana huduma ile.

Mtu huyu ni mwathiriwa wa mafuriko yaliyosababishwa na mvua ambayo imekuwa ikinyesha kwa siku tatu mfululizo na hivyo ameviweka vitu vyake kwenye boti na kuvisafirisha hadi mahali ambapo itakuwa salama.

Wahudumu wa afya wawili. Mmoja amevalia miwani, mwingine amevalia glavu na koti jeupe akimhudumia mtoto mchanga ambaye amezaliwa muda usio mrefu uliopita na hivyo wako hospitalini.

Haya ni mazingira ya hospitali, mwanamke mzee ameketi chini akikaguliwa masikio na mhudumu wa afya, aliyevaa mavazi meupe na glavu akitumia kifaa cha afya.

Haya ni mazingira ya hospitalini. Mwanamke aliyevaa mavazi ya samawati na barakoa anaonekana kumhudumia mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda kilichowekwa kikielekea juu.

Mwanamke huyu ni daktari aliyevaa koti la rangi nyeupe, amepiga magoti na anaonekana akimsaidia mteja wake kuweza kufanya mazoezi ili afya yake iweze.

Hii ni chupa ya dawa inayoitwa Procan Capsole, iliyo na vidonge vya rangi nyekundu vilivyomwagika karibu nayo. Ina maandishi yanayoeleza kuwa inatumika kwa madhumuni ya kiafya.

Haya ni mazingira ya hospitalini muguzi huyu wa afya ambaye ana nguo za samawati anamkagua mtoto aliyelazwa ndani ya mashine ya joto yenye dirisha za mviringo na ime tengenezwa kwa plastiki.

Haya ni mazingira ya hospitalini. Wanamke huyu mzee, anakaguliwa masikio kwa kifaa cha afya na mhudumu wa afya, aliyevaliwa glovu na nguo za rangi nyeupe.

Chupa hii ya dawa ina chanjo kwa jina la Polio Vaccine, nyuma yake kuna stethoskopu ya rangi nyekundu na hapa mbele kuna sindano ambayo imelazwa chini ya kumdunga mgonjwa.

Nyumba hili kubwa la ghorofa lilibomoka kwa kuwa lilikuwa limejengwa vibaya bila kufuatilia masharti yanayofaa. Wenyeji wametokea na kuanza kurekodi yaliotendeka pale ili kutuma mtandaoni watu wengi waweze kujionea.

Mtaalamu aliyevaa nguo ya kinga yenye rangi ya manjano, barakoa, na glavu, anachukua sampuli kutoka puani mwa ng'ombe anaonekana akiwa ndani ya zizi ametulia.

Mwanafunzi huyu mwenye mkoba barakoa na shati ya manjano ananawa mikono ili kudumisha usafi na kujiepusha na maradhi mbalimbali yanayohusishwa na uchafu wa mwili.

Mhudumu huyu wa afya aliyevalia miwani, barakoa na mavazi ya kijani kibichi amefurahia sana akimshughulikia mtoto yule mchanga kwa kujua kuwa afya ya yule iko salama.

Wodi ya hospitali ina vitanda vingi ya wagonjwa vilivyopangwa vizuri ,vimeundwa kwa chuma. Mfanyikazi mmoja yupo katikati akifanya kazi yake ya kawaida ya kutunza mahala pale.

Haya ni mazingira ya kilimo. Mwanaume aliyevaa nguo ya kujikinga yenye rangi ya samawati, barakoa na glovu nyekundu anapulizia dawa kwa mimea. Anga ina mawingu machache.

Mtu huyu anazimwaga dawa za tembe kutoka kwenye chupa akiziweka mkononi mwake wenye vidole vitano, ili aweze kuzichukua na kuzikunywa ili arejeshe afya yake iwe nafuu zaidi.

Idadi kubwa ya nzige waliojaa angani ,inasababisha uharibifu mwingi wa afya ya mimea ,na hivyo serikali unapanga kuchukua hatua ya kunyunyizia ili mambo yawe sawa.

Haya ni mazingira ya hospitalini. Mgonjwa huyu aliyelazwa kitandanina kuwekwa kwenye mashine ya afya. Ana shugulikiwa na daktari aliyevaa barakoa na mavazi ya samawati huku akiwa na huzuni

Mgonjwa huyu aliyevalia bangili mkononi na mikufu ya kitamaduni shingoni amejifunika macho kwa uchungu anapodungwa sindano ya dawa na mhudumu wa afya aliyevalia nguo yenye rangi ya manjano.

Hapa kuna watu wawili, ambao ni wanawake wanaochota maji wakiyaweka kwenye mitungi ,ili waweze kuyafarisha hadi nyumbani watakapoanza kuyatumia kufanya mambo tofauti tofauti.

Mama huyu aliyevalia nguo ya samawati ameketi chini na kumshikilia mtoto vizuri, ili aweze kudungwa sindano ya chanjo, na mhudumu wa afya aliyevalia nguo nyeupe, huku akitabasamu.

Hapa ni katika mazingira ya hospitali. Kuna watu watatu, wawili ni madaktari. Mmoja amevalia miwani, barakoa, mavazi ya rangi ya samawati na glavu anamhudumia mgonjwa.

Jengo kubwa la ghorofa nyingi imeanguka na kuwa mabovu yaliyosambaa eneo hilo. Mtu mmoja aliyevalia shati la samawati amesimama karibu akiangalia uharibifu mkubwa uliofanyika. Angani, kuna mawingu machache.

Haya ni mazingira ya hospitalini. Kuna watu wawili walioketi, mmoja ni daktari wa macho ambaye amevaa koti nyeupe na mwenzake ni mgonjwa ambaye anahudumiwa.

Mtu huyu aliyevaa mavazi ya kujikinga ya rangi nyeupe, glavu na ana kifaa cha kunyunyizia. Anafanya mambo yale ili kuhakikisha afya ya wanaoishi mahali pale haijaadhirika kwa njia yoyote ile kwa kua hakuna uchafu wowote.

Haya ni mazingira ya hospitali, katika chumba cha daktari wa meno aliyevalia barakoa, nguo ya samawati na glavu, akitumia kifaa cha afya kukagua meno ya mgonjwa aliyelazwa.

Mwanamke ameketi akiwa amevalia nguo za kitamaduni na shanga. Kando kuna mtaalamu wa afya ambae ana koti jeupe, barakoa, kofia anatayarisha shindano. Eneo lote linaonekana kua kame.

Ni mazingira ya hospitali. Mwanamke huyu ameketi akikaguliwa masikio na daktari aliyevalia nguo nyeupe anayefanya kazi yake kwa makini ya kumhudumia mgonjwa.

Chupa hii ya dawa ambayo ina kifuniko cha samawati ina chanjo dhidi ya surua, matumbwitumbwi, na rubela. Kando kuna sindano ya kudungia kwa mwili wa binadamu ili apate kinga.

Mgonjwa amelezwa kwenye kitanda hospitalini akipokea matibabu kutoka kwenye mashine. Ana hudumiwa na wafanyakazi wawili kule ambao wavaa barakoa na wanam shughulikia vyema.

Eneno hili imekumbwa na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa iliyonyesha kwa siku tatu bila kuacha. Hivyo, yameathiri usafiri wa umma kwa kuwa abiria na magari yana ugumu wa kufika mahali yanapopaswa kuwa.

Hapa ni katika mazingira ya hospitalini kuna mhudumu wa afya ambaye amevaa barakoa, nguo ya samawati na amejifunika kitambaa kichwani. Anamshughulikia mtoto mchanga na nyuma yake kuna televisheni.

Mwanamke huyu ambaye ni mfanyikazi wa afya, amevalia barakoa, glavu, na mavazi ya samawati, huku akimshughulikia mgonjwa kwenye meno yake, ili awe na afya njema.

Mhudumu wa afya aliyevaa, nguo ya kijani, na barakoa, ameinama kudunga mgonjwa wa sindano. Nyuma yake kuna foleni kubwa ya watu wanaongojewa kuhudumiwa ili afya yao iwe njema.

Mwanaume huyu ambaye ni daktari, amevaa miwani, barakoa na mavazi ya rangi ya samawati, huku akimshughulikia mtoto aliyelazwa hapo kwa kumkagua.

Daktari wa mifugo ana mavazi ya kinga ya manjano na barakoa ya usalama akichunguza ng'ombe wa kahawia. Mfanyikazi mwingine amevaa glavu za samawati akimsaidia katika zoezi hili la kuvipima viungo.

Hapa ni katika mazingira ya hospitali. Daktari huyu aliyevaa miwani, barakoa, nguo ya samawati na glavu anamhudumia mgonjwa meno akitumia vifaa vya afya huku akiwa amelazwa kwenye kitanda.

Haya ni mazingira ya kilimo. Mtu aliyevaa vazi jeupe la kinga anapulizia mimea shambani. Amebeba kifaa cha kijani mgongoni. Mkungu wa dawa unaonekana kwa wingi.

Kwenye shambani katika mazingira ya kilimo kuna mtu aliyeinua mikono juu kutokana na uvamizi wa panzi wengi wanaozunguka angani na mimea ya rangi ya kijani kibichi nyuma.

Mama aliyevaa sare ya hospitali amesimama kando ya mashine ya kulia ya watoto njiti akiitazama kwa makini. Mtoto mchanga amelazwa ndani ya kifaa hicho maalum ambacho kina milango ya mviringo kwa ajili ya kuhudumia.

Haya ni mazingira ya hospitali. Mwanaume anamtunza mtoto mchanga aliyelazwa katika mashine maalum inayotumika kuwasaidia waliozaliwa kabla ya wakati au wenye matatizo ya kiafya.

Mwanamume huyu ni daktari, amevaa koti jeupe. Anamdunga mtoto mdogo sindano ili ampe matibabu dhabiti yatakayosaidia afya yake na aendelee kuishi bila shida zozote za kimwili.

Eneo hili linaonekana kuathiriwa na mafurika sana yaliyosababishwa na mvua kubwa iliyonyesha kwa siku mingi na hivyo yanaweza kuwa na athari kubwa kwa watu wanaoishi huku kiafya.

Hili ni jengo la choo cha umma kilichotumia muundo wa mawe ya rangi mbalimbali kwa ukuta, mtu mmoja amevaa shati lenye mistari na amesimama karibu akienda kulitumia, mazingira yamepambwa na mimea ndogo.

Hali ya hewa ni mbaya. Mvua imefanya maji kujaa barabarani. Gari la abiria lenye magurundumu matatu limekwama katikati. Kando pikipiki inayopita inaonekana kulemewa.

Watu hawa wa mazingira yenye ukame wamepanga foleni kubwa, ili kupata msaada kutoka kwa serikali. Wameshikilia michele, huku wakiendelea mafuta ambayo yako kwenye mitungi, ili wakaweze kupika.

Hapa ni katika mazingira ya afya, na kuna chupa mingi ambazo zimekuwa chini. Inaonekana kuwa na sampuli aina fulani ambayo inaweza kuwa ni dawa kitu kingine chochote kile.

Ni mazingira ya afya. Kuna chupa ambayo ina dawa ya chanjo ya homa ya manjano. Chini kuna barakoa na kando yake kuna sindano ya kudunga kwa mwili.

Haya ni makazi yakitamaduni katika eneo lenye ukame. Nyumba imejengwa kwa udongo na nyasi ikiwa umbo la duara. Miti michache inaonekana kwa mbali.

Mama huyu ako hospitalini, amekalia kiti na kumshikilia mtoto ili aweze kudungwa sindano na mhudumu wa afya aliyevalia nguo za samawati na barakoa na ame...

Hapa ni ndani ya chumba kimoja cha hospitali ambacho kina daktari watano wa upasuaji wanaotayarisha mashine ya kumshughulikia mgonjwa anayetarajiwa kushughulikiwa ili aweze kuwa na afya njema.

Chupa hii ni ya dawa ya chanjo dhidi ya magonjwa inayojulikana kama vile surua, matumbwitumbwi na virusi vya rabela, kando yake kuna sindano ambayo hutumiwa kudungia kwenye mwili wa anayechanjwa.

Mtu huyu ni mwanaume mwenye mavazi ya manjano, amebeba chombo cha samawati akipitia mahali ambapo pana maji mengi yaliyosababishwa na mfuliko, kutokana na mvua kubwa ambayo imekuwa ikinyesha kwa siku tatu mfululizo.

Muuguzi wa afya, aliyesuka nywele na kuvaa mavazi ya samawati, anaonekana akimhudumia mtoto mchanga, ili aweze kukuwa vyema bila shida zozote za kimwili.

Watu watatu wako nje ya makazi duni mmoja akiwa ameketi kwenye kiti akipokea huduma ya afya kutoka kwa wafanyikazi wawili wenye mavazi ya samawati na barakoa. Mmoja ana vifaa vya matibabu.

Hapa ni hospitalini, mwanamke muuguzi amevaa sare rasmi nyeusi yenye mipaka mieupe na kofia ya utamaduni yenye kahawia, kuna mtoto mchanga aliyezaliwa hivi karibuni, amelazwa katika kitanda maalum chenye kinga za kioo kwa usalama wake.

Daktari wa meno aliyevaa koti nyeupe, glavu na barakoa anashughulikia mgonjwa mwanaume aliyelazwa pale kupata matibabu dhabiti.

Dawa ya chanjo cha measles, mumps na virusi vya rubella iko pale na muuguzi anaiweka kwenye sindano kutoka kwa chupa.

Hapa ni katika wodi ya wanawake na mama huyu amejifungua mtoto na akamshikilia kwenye mikono yake. Anatabasamu kwa furaha tele.

Madaktari waliovaa barakoa wanatoa sampuli kutoka kwenye mdomo wa mwanamke aliyelazwa pale ili kuweza kuipima kama ina virusi vyovyote au ugonjwa.

Mwanamke aliyejifunga kitambaa na kuvaa nguo ya kijani anatabasamu kwa furaha huku akinawa mikono ili kudumisha usafi.

Mhudumu wa afya aliyevaa nguo nyeupe na glavu, anaonekana kumkagua mama mkongwe kwenye masikio yake, kuthibitisha yako sawa.

Wakazi wa maeneo yenye ukame, wamekusanyika hapa na mitungi yao pamoja na toroli, ili waweze kuchota maji safi ya kunywa kwa afya yao.

Aina ya dawa ya sabuni na nyingine kwenye chupa. Ina maandishi ya matumizi, kwa vile zimetengenezwa. Kwa matumizi ya kiafya mbalimbali kwa wagonjwa.

Wanawake wenye mikufu mingi ya kitamaduni shingoni, wamebeba mtungi kichwani ili kusafirisha maji kutoka sehemu moja hadi nyingine yatakapotumiwa.

Hawa ni wafanyakazi wanne waliovalia mavazi maalum nyeupe ya kujikinga. Wawili kati yao wamebeba vifaa vya kunyunyuzia mgongoni. Hii inaonyesha hatua kali za afya ya umma zinavyochukuliwa.

Daktari aliyevalia nguo nyeupe, glavu na barakoa, anamdunga mtoto sindano ambaye ameshikiliwa na mama yake mzazi anayefurahia tukio hilo.

Wakaazi hao wameadhirika na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa iliyonyesha na kuharibu manyumba yao na kusitisha kazi zao pamoja na mambo mengine mengi.

Chanjo ya Amaryllis stabilis ikiwa imepakiwa na sindano yake, inatumika kuzuia homa ya manjano ambayo ni ugonjwa kwa afya ya kinywa. Hii inaonyesha juhudi ya kudhibiti magonjwa haya.

Wakazi wa jamii hii ambayo inaonekana kukumbwa na mafuriko yaliyosababishwa na mvua mkubwa ulionyesha kwa siku kadhaa. Wanaonekana kupata usaidizi kutoka kwa shirika fulani.

Mwanaume aliyevaa koti la daktari, barakoa na miwani anaangalia na kukagua dawa zilizohifadhiwa ndani ya makasha yenye bidhaa za matibabu mbalimbali.

Mwanamke mwenye nguo nyeupe anapeana chanjo kwa mwanamke mwenye buibui na mwenye barakoa ya samawati. Kando yake kuna mwanaume mwenye miwani.

Mtu anaweka dawa ya kujirutubisha kwenye mkono wake wa kushoto, huku mkono wa kulia ukishikilia ile chupa iliyoandikwa Motrin B na ni nyeupe.

Daktari huyu wa meno aliyevaa nguo ya samawati na glavu na miwani anaonekana kutumia kifaa cha afya cha chuma kung'olea meno ya mgonjwa huyu.

Watu wawili wanatembea kwenye ardhi kavu yenye nyufa. Huku njoga wa mnyama umelala chini. Mbali kidogo kuna mti mmoja ulio pekeake. Mazingira haya yanaashiria ukame katika eneo hili.

Mfanyakazi amevaa nguo za kijano, glavu na barakoa ili kujikinga kutokana na adhari za dawa anazonyunyizia pale shambani kwa mimea.

Wafanyikazi hawa waliovaa nguo za majani ili kujikinga na ajali za kemikali wanazoweka kwenye tanki nyeusi wakitumia mitungi ya samawati.

Magari mengi pamoja na abiria wameathiriwa na mafuriko ambayo yamejaza barabara na kuathiri usafiri unaofaa kuwa ukiendelea kwa kukatiza mashughuli.

Mhudumu wa afya aliyevalia nguo ya manjano, barakoa na miwani, anamhoji mama mwenye mtoto mchanga na kurekodi ujumbe kupitia kalamu na karatasi.

Chupa hii ndogo nyeupe inaonyesha dawa ya kutoa sumu mwilini kutoka kwa kliniki ya mitishamba kwa jina ya Zefaniah Life.

Kundi kubwa la watu wamekusanyika nje wengi wamevaa barakoa na kupiga magoti uku wameinua mkono ni kama msurutisho wa kufanya matendo yale katika tukio inayoendelea.

Kibuyu hiki cha takriban lita tano kinaonekana kubebea dawa iliyoandikwa na maandishi ya samawati, kuwa ya Epilepsy yaani ugonjwa wa kifafa.

Hapa ni hospitalini. Muuguzi aliyevaa nguo ya samawati na miwani, anamweka mtoto mchanga katika mashine ya joto mbandia ili akomae.

Kwenye chupa hiki, kina chanjo dhidi ya maradhi yaliyoandikwa pale ambayo ni measles , virusi vya rubela na mumps . Kando yake kuna sindano ya kudunga chanjo ile kwenye mwili.

Mvua kubwa iliyonyesha imeadhiri usafiri wa abiria na magari. Hivyo husitisha shughuli nyingi zinazopaswa kuwa zikiendelea huko jijini na hata kufanya watu wasiende kabisa.

Mwanaume ambaye amevaa barakoa na mikufu mingi ya kitamaduni anapokezwa chanjo kwa kudungwa na mwanamke ambaye ni mhudumu wa afya.

Madaktari waliovaa mabarakoa na mavazi ya kujikinga, wanafanya upasuaji katika mwili wa aliyejeruhiwa kutokana na kuhusika katika ajali mbaya ya barabarani na hivyo anahitaji matibabu.

Mama aliyevaa nguo nyekundu na barakoa na kuketi chini, amemshikilia mtoto ili adungwe chanjo na mhudumu wa afya aliyevalia nguo hiyo ya manjano.

Mama mwenye nguo nyeusi, ameshikilia mtoto anayepewa chanjo na muuguzi wa afya aliyevaa barakoa na miwani na pia ana nguo ya manjano.

Vijichupa hivi vina maandishi ambayo yanaonyesha vina chanjo dhidi ya ugonjwa wa homa ya manjano, na kando yake sindano ya kudunga imelazwa hapo chini.

Vijichupa hivi vinne, vinaonyesha kuwa vina dawa ya virudubisho aina ya vitamin D , iliyo ndani na kwa hivyo inasaidia sana katika mwili wa binadamu.

Mlindalango aliyevaa nguo nyeusi, ananawa mikono kutumia sabuni ya kijani na maji yanayotoka kutoka kwenye tanki ya samawati, ili aweze kudumisha usafi.

Vipuli na vyombo vingine vya kiasili vya kuhifadhia na kutengenezea dawa za kimitishamba, limewekwa kwenye sakafu katika eneo linaloonekana kuwa la mganga.

wodi ya hospitali ina wagonjwa wenye maumivu mbalimbali waliolazwa hospitalini. Baadhi yao wanawekwa maji ya matibabu. Shughuli nyingi ni za huduma za afya zinaendelea.

Mhudumu wa afya mwanamke aliyevaa mavazi meupe ,anadunga sindano kwa kidole cha mgonjwa ili kuhadimisha matibabu thabitibi na yanayofaa sana.

Mfanya kazi aliyevaa mavazi ya kujikinga meupe na glavu za samawati, ananyunyuzia mimea ya kijani dawa katika shamba hili kubwa.

Chupa ndogo yenye rangi nyeupe, ina lebo ya kijani inayosoma, HJN inayosoma iliyowekwa ndani ya katoni ili kuhifadhiwa hapo .

Kuna vijichupa vinane vilivyo na vifuniko vya rangi ya manjano na vimehifadhia chanjo kwa jina vaccina febre aman , ambayo ni muhimu kwa afya.

Chupa ya virutubisho vya afya yenye lebo Nature's Bounty inatumika kutibu upungufu wa Vitamini D na kuimarisha kinga ya mwili . Imewekwa kwenye sehemu nyeupe.

Maandishi yanaeleza kuwa hii ni dawa ya chanjo dhidi ya maradhi ya measles, mumps na virusi ya rubella na kuna chupa mbili ambazo imewekewa chanjo hili.

Mhudumu wa afya ameshikilia pamba na sindano akimdunga mzee huyu ambaye amevaa barakoa na nyuma yao kuna watu ambao wamepanga foleni.

Dawa za kiasili zinaonekana kutengenezwa kutumia vitu mbalimbali ikiwemo mnazi, mizizi, mayai na vitu vingine vya kitamaduni vilivyotandikwa juu ya kitambaa kile.

Huyu ni mhudumu wa afya na amevalia nguo la rangi ya samawati na ana miwani. Anaonekana akimlaza mtoto mchanga ili aweze kupumzika.

Vijichupa hivi vidogo vina maandishi yanayoonyesha ni chanjo dhidi ya homa ya manjano na kando yake kuna barakoa na sindano ya kudunga kwa mwili wa mgonjwa.

Mwanamke mzee mkunga anapeana huduma za afya kwa mama mjamzito aliyelazwa chini ,huku wengine wakitazama, ili kusoma na kuelewa kinachoendelea ,ili pia wao wawe wahudumu .

Kuna dawa za tembe ambazo zimeekelewa juu ya karatasi nyekundu na kando kuna kifaa cha kupimia joto ya mwili wa binadamu.

Mwanamke mwenye mtoto mchanga anaonyesha hisia za uchungu na maumivu , huku muuguzi wa afya aliyevaa barakoa na glavu anapatina matibabu ya kina pale .

Huyu ni mwanamke anayefahamika kama mkunga, anayemhudumia mwingine mjamzito, akimtayarisha kujifungua mtoto katika kipindi hiki.

Katika mtaa huu kunaonekana kumekuwa na mkasa wa moto ambao umeathiri majumba na kuteketeza bishara za watu wengi ambao walikuwa wanaendelea kuishi hapa.

Kwenye vyombo hivi viwili vilivyo na vifuniko vyeupe na kimoja kilicho na kifuniko cha manjano vinahifadhia virutubisho vya calcium .

Watu hawa wawili, mmoja mwenye nguo nyeupe na mwingine mwenye nguo ya samawati wamekumbwa na uhamizi wa panzi nyingi ambazo zimewalemea na kuwasumbua.

Mwanamume huyu aliyejilaza kitandani anaonekana kuuguza maumivu makali haswa kwenye kichwa na asha ekwa dawa kupitia kwenye mkono wake hivyo anaendelea na matibabu.

Mwanamke mwenye buibui amesimama pahali penye ukavu na miti michache iliyokauka na mizoga ya wanyama waliokufa imetapakaa hapo chini. Hii inaonyesha hali ya ukame.

Mhudumu wa afya aliyevalia nguo ya samawati pamoja na barakoa anaonekana kumshughulikia mgonjwa huyu aliyelazwa kwenye kiti hiki ambacho kimeinama.

Hapa ni makazi ya watu wa mjini. Inaonekana kuwa na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa iliyonyesha kwa siku tatu mfulilizo na hivyo kusitisha shughuli mingi.

Chupa hii yenye kifuniko cha rangi ya samawati. Ina maandishi yanayoonyesha kuwa iko na dawa ya chanjo dhidi ya maradhi ya measles, mumps na virusi vya rubella .

Mzee huyu mwenye mkongojo amesimama akisoma tangazo la mganga ambalo linasoma, Dawa za mapenzi, nguvu za kiume, kufunga mke au mume dhidi na kuweka nambari yake.

Mama aliyevaa barakoa na akaketi chini kwenye kiti, amemshikilia mtoto ili aweze kudungwa sindano na mhudumu wa afya aliyevaa nguo nyeupe.

Madaktari wa meno waliovaa makoti meupe na mabarakoa za samawati wanamhudumia mgonjwa kutumia vifaa vya afya.